Wanafunzi hawa wameketi chini kwenye viti. Kila mmoja anatumia kompyuta ya mkononi. Mmoja anaonekana akisikiliza na kuandika kitabuni akitumia kalamu.

Mwanamke huyu, ambaye ni wadini wa kiislamu, amevaa buibui wenye rangi wa fedha. Anatumia kompyuta ya mkononi, juu ya meza amewekelea vitabu, amekaa kwenye kiti.

Mwanafunzi huyu anatumia kompyuta ya mkono. Juu ya meza ameekelea kitabu na kompyuta. Ni wa jinsia wa kike. Ameshikilia kalamu mkononi, akisikiliza yanayosemwa kwa kompyuta, na kuandika chini.

Mwanamke huyu anatumia komputa ya mkononi ambayo ni wa rangi ya fedha. Anasikiliza yanayosemwa huku amaeshikilia kalamu mkononi akinadika kwa kitabu, juu ya meza kuna kikombe ya chai.

Mwanamke huyu ameketi chini kwa kiti. Amevaa nguo enye rangi ya manjano. Anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma, yenye rangi ya kijivu. Juu ya meza amewekelea kitabu, kalamu na miwani.

Mwanaume huyu ameketi chini kwa kiti. Anaonekana akitabasamu. Amevaa miwani, juu ya meza ameekelea kompyuta ya mkononi, kikombe na kitabu.

Mwanamke huyu ameketi chini kwa kiti. Anatumia kompyuta wenye rangi wa fedha. Mkononi ameshikilia kalamu huku akiandika kitabuni. Anaonekana kuwa mcheshi mno.

Mtu huyu anatumia kompyuta ya mkononi ambayo ni wa rangi wa fedha. Juu ya meza ameekelea simu, kalamu, kitabu na kikombe. Anaandika kwenye kompyuta.

Kijana huyu ameketi kwa kiti. Anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma, ambayo ni wa rangi wa fedha. Nyuma yake vitabu na vitu tofauti vimepangwa kwenye rafu.

Mwanafunzi huyu ameketi chini kwa kiti. Ni wa jinsia wa kike. Anatumia kompyuta ya mkononi ambayo ni wa rangi wa fedha. Mkononi ameshikilia kalamu.

Mwanafunzi huyu ni wa jinsia wa kiume, amekaa chini kwa kiti huku ameekelea kompyuta na kitabu juu ya meza. Ameshikilia kalamu mikononi. Anasikiliza kwa makini yanayozungumza na mwalimu wake akiandika.

Watu hawa ni wa jinsia wa kike na wa kiume. Wameketi chini kwenye viti. Wanaonekana kuwa wacheshi mno, wanatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma.

Mwanaume huyu ameketi chini kwa kiti. Anatumia kompyuta ya mkononi ambayo ni wa rangi wa fedha katika kusoma. Juu ya meza ameekelea simu.

Mwanaume huyu amekaa chini kwa kiti, anatabasamu huku akiandika kwa kitabu iliyowekwa juu ya meza. Mbeleni yake kuna kompyuta ya mkono anayotumia kwa usomaji. Kompyuta hiyo ni wa rangi wa fedha. Nyuma yake vitabu vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Wanafunzi hawa ni jinsia ya kiume. Wameketi chini kwa kiti. Wanaonekana kuwa wacheshi mno. Wanatumia kompyuta ya mkono kusoma. Juu ya meza wameekelea vitabu.

Watoto hawa wameketi chini kwenye viti. Ni wa jinsia wa kike. Wanaonekana kuwa wacheshi mno. Wanatumia kompyuta ya mkononi ambayo ni wa rangi wa fedha katika kusoma.

Mwanamke huyu ameketi chini kwa kiti, anaonekana akitabasamu, anatumia kompyuta, wenye rangi, wa fedha, juu ya meza ameekelea, kitabu, mkononi ameshikilia kalamu.

Mwanafunzi huyu ni wa jinsia wa kike. Amevalia shati nyeupe na suruali wenye rangi wa bluu, ameketi chini akiwa amekunja mguu huku ameshikilia kompyuta ya mikononi. Kompyuta wake ni wa rangi wa fedha.

Mwanaume huyu ameketi chini. Amevaa nguo nyeusi. Anatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi wa fedha katika kusoma. Mkononi ameshikilia kalamu.

Mwanamke huyu ameketi chini kwa kiti anatumia komputa ya mkononi ambayo ni wa rangi wa fedha katika kusoma. Mkononi ameshikilia kalamu huku akiandika kwenye kitabu.

Mwanafunzi huyu anatumia kompyuta ya mkono, amekaa chini huku akiwa ameshikilia kalamu mikononi na kuekelea kitabu juu ya meza. Amevaa saa kwenye mkono, anasikiliza kwa utaratibu yale yanayofundishwa.

Muuguzi huyu ni wajinsia wa kike., amevaa nguo rasmi za kazi. Anatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi wa fedha. Mkononi ameshikilia simu na kalamu.

Mwanaume huyu ameketi chini kwa kiti. Anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma ambayo ni wa rangi wa fedha. Juu ya meza amewekelea simu na vitabu.

Mwanafunzi huyu ni wa jinsia wa kike. Amesonga nywele. Ameketi chini kwa kiti. Juu ya meza kuna vitabu, kalamu, na kompyuta ya mkononi. Kompyuta yake ni wa rangi nyekundu. Ameinua mikono juu, huku akisikiliza yale ambayo yanasemwa kutoka kwa kompyuta.

Mtu huyu ameketi chini, amevaa nguo yenye rangi wa bluu, juu ya meza ameekelea kompyuta ya mkononi, ambayo anatumia katika usomaji. Mkononi ameshikilia kikombe.

Wanafunzi hawa wameketi chini, wanatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi nyeusi, katika usomaji, wamevaa sare za shule, wenye rangi wa buluu.

Mwanamke huyu ameketi chini, anatumia kompyuta katika kusoma, mkononi ameshikilia kalamu, anasikiliza yale ambayo anafundishwa, huku akiandika.

Wanafunzi hawa ni wa jinsia wa kike na wa kiume. Wameketi chini kwenye viti. Mbeleni yao kuna kompyuta ya mkononi wenye rangi wa fedha. Juu ya meza kuna karatasi na kalamu. Mwanamume mmoja amesimama kando yao akitazama kompyuta, na kusikiliza yanayosemwa.

Mwanaume huyu ameketi chini, anatumia kompyuta ya mkononi. Juu ya meza amewekelea kikombe cha chai. Kompyuta yake ni wa rangi wa fedha.

Mwanamke huyu amevaa miwani machoni. Anatumia kompyuta ya mikononi wenye rangi wa fedha. Juu ya meza amewekelea kitabu. Anaonekana kuwa mcheshi mno.

Mwanamke huyu ameketi chini, anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma. Juu ya meza ameekelea vitabu na kalamu. Ameshikilia kalamu mkononi huku akiandika.

Wanafunzi hawa wameketi chini. Wamevaa sare za shule wenye rangi wa buluu. Ni wa jinsia wa kike na kiume. Wanatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma iliyo rangi ya fedha.

Wanafunzi hawa wameketi chini kwa viti ni wa jinsia wa kiume, wawili wamevaa miwani mmoja amewekelea spika ya skio akitumia kusikiliza yanayosemwa. Juu ya meza wamewekelea kompyuta ya mkononi na chupa za maji, wanaonekana wakijadiliana.

Mtoto huyu ameketi chini, amevalia nguo wenye rangi wa buluu. Anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma. Juu ya meza amewekelea kitabu, ameshikilia kalamu mkononi.

Mwanamke huyu ameketi chini, anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma ambayo ni wa rangi wa fedha. Ameshikilia kalamu mkononi ,akisikiliza na kuandika kwenye kitabu.

Wanafunzi hawa wameketi chini. Ni wa jinsia wa kiume. Wanaonekana kuwa wacheshi mno. Wanatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma ambayo ni wa rangi ya fedha.

Mwanamke huyu ameketi chini kwa kiti. Amevaa miwani, amevaa nguo wenye rangi, wa buluu, anatumia kompyuta ya mkononi, ambayo ni wa rangi wa fedha. Juu ya meza ameekelea kitabu, na kikombe.

Mwanaume huyu ameketi chini. Amevaa miwani. Anatumia kompyuta ya mkononi ambayo ni wa rangi nyeusi. Juu ya meza ameekelea kitabu na simu.

Mwanafunzi huyu anatumia kompyuta ya mkononi katika kusoma ambayo ni wa rangi ya fedha. Ameketi kwenye kiti. Juu ya meza ameekelea kitabu na kalamu. Anaonekana kuwa mcheshi.

Watu hawa wameketi chini kwa viti, ni wa jinsia wa kike na kiume. Wanaume wawili wamevaa miwani, wanatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi nyeusi.

Mwanafunzi huyu ameketi chini. Anatumia kompyuta ya mkononi. Juu ya meza ameekelea vitabu. Anaonekana akitabasamu akiskiliza yale ambayo yanasemwa.

Watu hawa wameketi chini kwa viti. Ni wa jinsia wa kike na kiume ,mkononi wameshikilia vikombe .Juu ya meza wamewekelea kompyuta ya mkononi wenye rangi ya kijivu, simu na kitabu.

Mwanamke huyu ameketi chini, anatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi nyeusi katika kusoma. Juu ya meza ameekelea kalamu, vitabu na simu.

Mwanamke huyu ameketi chini kwa kiti, anatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi wa fedha katika kusoma, juu ya meza amewekelea kikombe, kalamu na vitabu.

Msomaji anasikiliza kutoka kwenye kompyta akiandika chini kwa kitabu. Simu, kalamu na vitabu zimewekwa juu ya meza. Katika mkono wa kushoto amebeba kitabu na mkono wa kulia anaandika chini kwenye kitabu.

Mwanafunzi huyo ni wa jinsia wa kike. Amevaa nguo ya njano. Mbeleni kuna kompyuta ya mkono iliyoekwa juu ya meza. Anasikiliza na kutazama mwalimu huyu anapofunza hesabu huku akiandika kitabuni. Kikombe kiko juu ya meza.

Wanafunzi hawa ni wa jinsia ya kike na kiume. Wanaonekana kuwa na furaha. Juu ya meza kuna kitabu na kompyuta ya mkono. Mwanaume amebeba kitabu kwa mkono na kalamu huku akielezea wenzake na kuwaelimisha.

Mwanamume huyu ni msomaji. Amevaa miwani na nguo yenye rangi samawati. Ameeka kitabu na kompyuta ya mkono juu ya meza. Anasikiza kwa makini akiandika chini kwa kitabu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wako uwanjani, wamevalia nguo za uchezaji. Nyuma yao kuna washambiki waliosimama na wengine wameketi chini.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mguu, wako uwanjani, wamevalia nguo nyeusi na nyekundu, katika uwanja huu kuna wachezaji na washabiki, miti wenye rangi wa kijani kibichi, imepandwa sehemu hii.

Hiki ni chumba cha kulala cha mwanafunzi. Kuna kitanda, meza na kiti. Juu ya kitanda, blanketi imetandikwa. Ukuta wake ni wa rangi nyeupe.

Wachezaji hawa wako uwanjani, ambayo imesitiriwa kwa ukuta, wamevaa nguo za uchezaji, kando ya uwanja huu kuna msitu wa miti mirefu, wenye rangi wa kijani kibichi.

Hiki ni chumba cha kulala haswa ya mwanafunzi, ukutani kuna picha ya mchoro na ya msomaji. Kuna televisheni ya kuburudisha, chini ameweka pasi.

Wanafunzi hawa wako darasani. Ni wa jinsia wa kike na kiume. Wameketi chini kwenye viti. Juu ya meza wamewekelea vitabu, kalamu, simu na kadhalika.

Wanafunzi hawa wameketi chini kwa viti wenye rangi nyeupe. Ni wa ni jinsia wa kike na kiume. Wamevaa sare za shule wenye rangi wa kijani kibichi. Wanatumia kompyuta katika kusoma.

Wanafunzi hawa wameketi kwenye viti ni wa jinsia wa kike, wamevalia sare za shule, juu wamevalia sweater nyekundu. Mbele yao kila mmoja anatumia kompyuta katika kusoma.

Hawa ni wachezaji wa mpira ,wamevaa nguo za njano na viatu za spoti mguuni. Mmoja ameshikilia mpira akirusha juu. Washabiki wamekataa chini ila wengine wamesimama wakitazama kwa kushangilia.

Wanafunzi hawa wako maktabani. Vitabu vimepangwa kwenye rafu. Wameketi chini, huku wengine wakiandika, na wengine wanasoma. Juu ya meza wameekelea vitabu.

Wachezaji hawa wako uwanjani, wamevaa nguo za njano, nyekundu na buluu, miguuni wamevaa sokisi nyeupe. Wengine wameketi chini wakitazama wanavyocheza.

Hili ni darasa. Wanafunzi ni wa jinsia wa kike na kiume. Wameekelea vitabu mezani wakisoma kwa makini. Wamekaa wakiangaliana. Kuna kidude cha kuzima moto iliyoekwa kwenye ukuta.

Wachezaji hawa wako uwanjani, wamevalia nguo za uchezaji. Ni wa jinsia wa kiume. Kando kuna miti mirefu, wenye rangi wa kijani kibichi, ambazo zimepandwa. Vyumba vya kukodisha vimejengwa humu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Ni wa jinsia wa kiume. Wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, njano na nyeusi. Mahali wanapocheza mpira, nyasi imefyekwa na ni laini.

Wanafunzi hawa wameketi chini. Kila mmoja mbele yake, kuna kompyuta wanayotumia kusoma. Mwanafunzi mmoja amevaa barakoa. Kuna wanafunzi wa kike na wa kiume. Mwalimu amesimama akiwatazama kwa makini.

Nyumba zimejengwa hapa ni za kukodisha, Milango na dirisha zimepakwa rangi ya kijani kibichi na samawati. Kamba ya kuanika nguo imefungwa nje. Lango la kupita inaonekana kuwa imefungwa ili kuleta usalama.

Chumba hiki ni cha kulala haswa ya wasomaji. Ndani kuna kiti, meza na kitanda ya staha mbili. Juu ya kitanda kuna godoro na vitu vya kujifunika. Pazia yenye maua imewekwa kwa dirisha ili kuzuia mwangaza.

Wanafunzi hawa ni wa jinsia wa kike na kiume. Wamevaa sare za shule. Mkononi kila mmoja amebeba miti za kupanda. Mmoja amevaa barakoa.

Shule hii inaitwa Thika Road Christian School. Wanafunzi wawili wanaonekana wakitembea kwa umbali. Bendera kuu ya Kenya imefungwa juu kwa chuma kwa gwaride. Miti mirefu imepandwa sehemu hii. Gari mbili ndogo zimesimamishwa.

Watu hawa wanakata nyama wa jinsia wa kike amekaa chini huku ameshilkilia nyama. Wanaume wawili wamechuchumaa mmoja ameshikilia kisu na mwingine besheni wote wamevaa kofia nyeusi kichwani.

Wanafunzi hawa wamevaa sare za shule ,wenye rangi nyeupe na kijani kibichi. Wameinamisha kichwa wanaonekana wakiwa wakisali. Mmoja wao amevaa miwani machoni.

Watu hawa wameketi chini kwa viti. Ni wa jinsia wa kike na kiume. Mwanaume mmoja amevaa miwani na amesonga nywele yake.

Mwanaume huyu ameketi chini kwa kiti wenye rangi nyeupe. Mkononi ameshikilia kitabu. Ako maktabani. Vitabu vimepangwa kwenye rafu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa wavu. Wako uwanjani wa mchezo, ni wa jinsia wa kiume. Wamevaa nguo nyeusi, nyeupe na buluu. Washabiki wamekaa chini na wengine wamesimama.

Mwanafunzi huyu ni wa jinsia wa kiume. Amebeba begi mgongoni. Ako maktabani akitafuta vitabu vilivyopangwa kwenye rafu. Vitabu vingi vya kusoma vimewekwa hapa.

Mwanaume huyu ameketi chini. Anatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi wa fedha katika kusoma. Mkononi ameshikilia kalamu huku akiandika kitabuni.

Mwanafunzi huyu ni mlemavu, amekaa chini kwa kiti, juu ya meza kuna kitabu, kalamu na kompyuta. Mwalimu wake anamfunza akifanya ishara na mkono, wako wacheshi mno.

Mwanamke huyu ameketi chini, anaonekana akiwa mcheshi mno, anatumia kompyuta ya mkononi, wenye rangi wa fedha, amevaa miwani, na kipuli sikioni.

Mtoto huyu anatumia kompyuta ya mkono iliyowekwa juu ya meza, amekaa kwenye kiti, anatazama kompyuta akitabasamu, ni wa jinsia wa kiume. Kwenye ukuta kuna mchoro, wa miti.

Mwanfunzi huyu ni wa jinsia wa kike. Amevaa nguo wenye rangi wa pinki. Nyuma yake vitabu vimepangwa kwenye rafu. Anatumia kompyuta ya mkononi wenye rangi wa kijivu katika kusoma.

Wanafunzi hawa ni walemavu. Wamelala chini kwenye sakafu kwa tumbo, ni jinsia ya kike. Wanasoma wakiandika kwa kitabu kutumia kalamu, kalamu imewekwa kwa mdomo.

Mtoto huyu amevaa rinda wenye rangi wa njano anaonekana kuwa na furaha sana. Ni jinsia wa kike. Katika mkono wake ameshikilia kalamu. Kitabu iko juu ya meza. Anachora na mkono wakulia.

Mwanafunzi huyu anasoma kupitia kompyuta ya mkononi, amekaa chini kwa kiti cha magurudumu ya walemavu. Ni wa jinsia wa kike, amevaa nguo samawati. Mkononi amebeba kalamu. Juu ya meza kuna kitabu na kompyuta. Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wawili walioketi chini wakisoma.

Wanafunzi hawa ni walemavu. Wawili wamevaa miwani ilhali mmoja amevaa kichwa cha sauti kwa sikio. Mwanafunzi wa kike anacheka na kuwa na furaha. Wameunganisha kichwa cha sauti kwa simu wakisikiza.